Katika picha hili kuna barabara inayotuelekeza katika kituo cha umeme. Tunasema ya kuwa hiki ni kituo cha umeme kwa sababu kuna vikingi vya stima na pia kuna mataa ambayo yamewaka sana. Pia tunaiona anga na mawingu.

Katika mto huu kuna nyati watatu. Nyati wawili wana kunywa maji. Nyati mmoja amemaliza kunywa maji. Kando ya mto huu kuna mimea. Mimea hii ni kama vile nyasi. Nyasi hii ni ya rangi ya kijani kibichi.

Hili ni bwawa la maji. Ndani la bwawa hili kuna mimea ambayo imemea. Kando la bwawa hili kuna wanyama ambao wana rangi nyeupe. Juu la bwawa hili kuna anga, katika anga hii kuna mawingu ambayo ni ya rangi nyeupe na rangi nyeusi. Hii ni kuashiria ya kwamba kunaweza nyesha.

Huku ni katika kituo cha basi. Kuna watu wengi sana. Kuna wenye wamesimama na wengine wanatembea. Kuna mwanamke mmoja ambaye anaabiria basi. Ameubeba mkoba uliyo na rangi nyeusi. Nyuma ya basi hili, kuna mapicha mengi ambayo yanaonyeshana kuwa kuna chakula kinauzwa hapo.

Katika picha hii, kuna mabomba. Mabomba ya kwanza ni ya rangi nyeusi na yamefungwa kutumia mshipi ya rangi ya kijani kibichi. Pia kuna mabomba ambayo ni ya rangi ya nyeusi na pia yana mistari ya rangi ya buluu huku pia yamefungwa na kamba ya rangi ya kijani kibichi. Na nyuma ya mabomba haya kuna miti.